Hapa tunaona ndizi iliyo mbichi, ndizi hii inaonekana iko kwa miti. Vile tunavyoiona hii ndizi bado iko mbichi haijakomaa tena tunaona matawi yake kando yake kidogo.

Kuna ng'ombe ambaye inaonekana kwa hili picha, huyu ng'ombe anaonekana kuwa anakula ama anakunywa maji vile tunavyoiona, ameingia kwa hilo jengo yenye imejengwa. Kwa hilo jengo kuna kitu imejengwa tena inaonekana kuwa ni ya maji, kando yake kidogo tunaona mitungi mbili na tena tunaona kijiko kubwa.

Kwa hili chumba yenye inakaa kuwa ni chumba imekaa nyeusi nikama imeharibiwa na moto, kwa ukuta ya ile nyumba tunaona mahindi zilizoanikwa juu kwa laini moja, izi mahindi tunaona kuna mahindi zimekaa nyeusi tunaona zingine zikiwa bado ziko sawa tena kuna chupa ya mafuta kando.

Kuna ngombe anayokaa kutolewa maziwa, vile tunavyo ona amefungiwa vizuri, kuna mtu mwenye amekaa karibu naye, anaonekana kuwa na jagi na anaendelea kuitoa maziwa kwa huyu ngombe, tunaona kuwa, hii ni maziwa inayotolewa kwa ngombe na ngombe amekaa kutulia juu amefungiwa vizuri.

Hii tunayoiona hapa, tunaona ndizi mingi zilizoekwa kwa laini. Kuna moja yenye ikona ndizi na zingine hazijakuwa na ndizi. Tunaona hapa inaweza kuwa ni shamba la ndizi. Kando kidogo tunaona mtu mwenye haonekani vizuri akiwa ametembea kuna kitu kama ameshikilia kwa mgongo yake.

shamba shamba ili inaonekana ni shamba ya mimea ya ndizi vile tunavyoona ndizi ndio zimejaa kila mahali tunaona kuna ndizi ndogo ndogo na kuna ndizi kubwa kubwa tena tunaona kuna mchanga inaonekana hapa ndio imelimwa tunaona mchanga nyekundu

Ndizi zinaoonyeshwa kwa hili picha tunaona ni ndizi tatu ambazo zingine karibu inaiva. Ni ndizi ambayo zimekomaa sana vile tunavyoiona kwa hili picha. Inaonekana kuwa ni ndizi yenye imewekwa ili watu waweze kununua.

Ng'ombe aliyefungwa mguu yake ya nyuma mbili, tena tunaona kwa titi ya huyo ng'ombe kuna mashine zilizo wekelewa kwa kila titi, tena kuna paipu zinatoka kwa mtungi iliyo kando, hii inaonekana ni kama ng'ombe anatolewa maziwa, tena mbele ya huyu ng'ombe tunaona ng'ombe ameinama ni kama kukula vitu.

Ndizi mbili, ndizi zenye zimetoka kwa mti mmoja upande mmoja, yote ndizi imeiva lakini hizi ndizi hajizatoshana, moja ni nono moja ni nyebamba, ile nyebamba pia tunaona ni fupi, ilio nono tunaona ni refu.

Mchanganyiko, mchanganyiko yenye inakaa kuwa ni mchanganyiko ya keki iliyo kwa sufuria, tena wametuonyesha vijiko tatu na mkono mbili, kijiko moja imewekelewa tu hapo karibu na mtu kwa sufuria.

Hapa tunaona watu ambao wamesimama mbali, mmoja akiwa amepanda kuna vitu ambavyo kuna kitu ambao imetandikwa chini. Tena kwa hilo kitambaa kuna vitu zimewekelewa juu inakaa nyasi. Kuna mtu amesimama juu anaonekana kuwa ni kama anaitengeneza zile nyasi ambazo zimewekwa juu ya kitambaa.

Kuna shamba, hapa kwa hili shamba kuna mimea. Mimea hizi za ndizi unaona ni ndizi zilizopangwa kwa laini. kuna ndizi ambao zimezaa. Tunaona mbili zilio karibu na hiyo ndizi imekomaa, tunaona ni karibu itoleewe imekomaa vizuri sana.

Kuna ndizi zilizoanikwa chini. Kuna matawi alafu zimewekwa ndizi juu, kando yake tunaona kuna mimea za ndizi ambayo ziko hapa kwa shamba, tena tunaona kuna watu watatu, mama mmoja na wanaume wawili, mmoja akiwa ameinama, mwingine akiwa amekaa chini. Mama huyu anakaa kuwa ni kama anakagua ndizi.

Shamba inaonekana hapa. Shamba hii inaonekana kuwa ni shamba ya mmea mmoja vile tunavyoona na inaonekana ni ya ndizi, ndizi hiyo imepangwa kwa laini vizuri .Tunaona ndizi zilizo karibu zimeanza kuzaa ndizi kubwa kubwa linaonekana pia hii shamba yenye iliyopaliliwa vizuri vile tunavyoona iko sawa.

Tunaona watu watatu ,wawili wakiwa juu ya lori wanaonekana kutoa maziwa kutoka hizi galani kubwa kubwa za maziwa kutoka kwa trela ya lori, tena kuna mmoja ambaye ako chini ni kama anashika akiekelea kwa kitu kama sufuria.

Hapa tunaona lori, tunaona gari, tuktuk yenye inabeba maziwa. Kuna mitungi zilizo juu yake, tunaona hizo mitungi ni tatu na zenye zimefunguliwa. Mtu ambaye anaonekana hapa ameshika maziwa iliyo kwa ndoo akimwagilia kwa vibuyu zilizo kwa tuktuk.

Kuna wamama ambao wamekaa, kuna wengine wawili wamesimama kwa hizi vyo zao. Tunaonekana kuwa ni vitu zinazokaa maziwa. Wanaonekana kuuza maziwa juu tunaona kuna mwingine anakaa kuipima. Kuna mwingine anakaa kuwapimia watu ambao wamesimama kando yake.

Hii ni shmba ya ndizi, ndizi mingi sana, kuna ndizi zilizo karibu mbili, ndizi yenye inaonekana zimeiva vizuri sana, zinaonekana ndizi kubwa kubwa ,iliyo kando kidogo kuna ndizi inaonekana bado ni mbichi, tunaona ndizi mingi sana zilizopandwa kwa laini moja.

Kuna watu waliosimama hapa kando ya ndizi inayoonekana kuwa inapandwa, hapa kuna mtu mwenye ako na jembe, kuna ndizi iliyopandwa, kuna ndizi mbili zilizopandwa kando yake, kando ya hii picha tunaona kuna pikipiki, kuna watu wanaoiona tu na kuitazama mtu anayepanda ndizi.

Hili ni shamba, kwa shamba hili kuna mimea, kuna mimea ya aina mbili, tena tunaona mimea ya ndizi, ndizi zilizo pandwa na ndizi zilizo kwa upande mwingine, kando kidogo kuna mimea ya mahindi, tena tunaona kuna mahali imelimwa ,tunaona udongo nyekundu.

Hapa kuna ngombe inayokamuliwa, tunaona kuna mtu aliye kaa karibu na hii ngombe, ameshikilia ndoo na anaendelea kuikamua hii ngombe . Tunaona ngombe iliyofungwa, ama mguu yake imefunguka yote mbili ya nyuma lakini ya mbele haijafungua. Hapa inaonekana mtu anayetoa maziwa ama anayekamua maziwa kwa ngombe.

Ni ndizi. Ndizi mingi sana ambazo zimepigwa zimepangwa imefanya kitu kama mlima. Kando ya hii ndizi ni shamba ya ndizi kuna miti kubwa iliyo karibu. Kuna mtu pia amesimama karibu na hii mdizi.

Tumepewa tumeonyeshwa shamba kubwa sanaa. Tena kwa hili shamba kuna mimea. Mimea ya aina moja, mimea ya ndizi. Mimea hizi bado ni mdogo sanaa vile tunavyo onekana hizi ni ndizi ndogo. Ndizi kidogo kidogo inakaa kua imepandwa tu.

Hapa tunaona mama mmoja, tunaona amevalia jacket yake nyeupe tena tunaona kuna vitu ameshikilia anaonekana kuwa anamwaga maziwa iingie kwa hili mashini vile tunaona tena kuna kitu ameiekelea juu ndo iingia ama ndio itoe uchafu iliyo kwa maziwa.

Hapa kuna picha ya ng'ombe. Ng'ombe huyu anaonekana amefungwa miguu ya nyuma vizuri tena kuna mama ameinama karibu na huyo ng'ombe akiwa ni kama anaonekana kuwa anatoa maziwa ameweka ndoo chini ya ng'ombe akiwa ameshika titi lake na kutoa maziwa .

Mama huyo ambaye ako katika hili picha amesimama , kuna kitu amefungulia kwa kitu kama sufuria ,kwa kitu ya maziwa, kuna kitu anaingiza ndani ni kama anapima maziwa, kando yake kidogo tunaona tena kuna mtungi mingi ya maziwa na kando kidogo kuna mtu ambaye amesimama pia.

...Mwanaume ambaye ako katikati ya shamba ya ndizi, ni mimea ya ndizi yenye ni mingi, na imeonekana ni kama anajaribu kufunga moja wa ndizi, anajaribu kuifunga ndio ikiiva isikulwe na vitu. Ameona picha ametabasamu. Mbali tunaona kuna tangi la maji.

Tunaona ndizi mingi sana mbichi iliyopangwa iliyowekwa hapa. Kuna watu wanaonekana mbali kidogo. Kuna maduka zinaonekana tena. Hapa inaonekana ni mahali pa kuuza ndizi ama mahali za kuletwa ndizi ili kama mkulima uuze ndizi zako. Hapa ni mahali inaweza kuwa ni lori ama ni ndizi inachukuliwa.

Ndizi. Ndizi mingi sanaa zimeekelewa chini. Ni mingi, imekaa kufanana yote. Imekaa pia kutoshana wote. Zimepangwa kwa hili nyumba inakaa ni ndizi zenye zinangoja kuuzwa ama ndizi zenye zinangoja ipelekwe mahali.

Kuna ng'ombe, kuna ng'ombe wanakaa kuwa wamesimama ni ngombe wenye wanafanana rangi, ng'ombe hawa hawakuli, huku wanakaa kuwa wamesimama na wanakaa kuwa wanatoshana. Kwa upande kwingine , kuna ng'ombe ingine, tena kuna mahali kumaanisha hawa ngombe kila ng'ombe anakaa kwa mahali imakawiwa.

Huyu aliyesimama hapa ameshikilia ndizi ,ndizi kubwa sana tunaona ni ndizi yenye imekomaa, mama ameishikilia mkulima tunaona vile amevaa, amevaa nguo ya kulima. Mama anaonekana anaonyeshana ama anapiga picha hili ndizi, tunaona ndizi mengine hapo kando kuonekana hii ni shamba ya ndizi.

Nyumba kubwa sana tunaona ngombe nyeusi iliyo na titi lake kubwa sana kando kidogo sana tunaona kuna mtu ameinama tunaona huyu mtu ni kama anajaribu kutoa maziwa kutoka kwa huyu ngombe tunavyoona kuna ndoo chini na tena tunaona huyu ngombe amefungwa na nyororo.

Hapa tumepewa nyumba ya ng'ombe, inaonekana ni nyumba iliyojengwa vizuri. Kuna njia katikati, upande mmoja na upande ingine ni ng'ombe zenye zimefungwa. Kwa upande mmoja ng'ombe wote wanaonekana kuwa wanakula. Kwa upande ingine tunaona ng'ombe tu mmoja ndio ameingiza kichwa yake.

Inaonekana kuwa ni shambani vile tunavyoiona, tunaona mimea ya ndizi ambayo imeanza tu kumea ni kidogo sana, tunaona tena kuna mfereji ya maji, Kuna paipu ambazo zinaenda zinapita chini karibu na ndizi Hizi.

Hapa tunaona kuna ng'ombe kuna ng'ombe mmoja amefungwa miguu yake mbili kando yake tunaona kuna ng'ombe mwingine ambae amesimama hajafungwa. Tena kando ya uyu ng'ombe mwenye amefungwa miguu yake miwili tunaona kuna mtu amekaa karibu nae tena anaonekana kuwa na kibuyu akona ndoo. Kwa ile ndoo inaonekana kuwa anatoa maziwa kwa titi la ng'ombe akiweka kwa hio ndoo.

Kuna pikipiki moja ambayo imesimama inaonekana kua anaichu, kuna watu wawili upande mwingine na upande mwingine wanaonekana kua wanatoa maziwa kwa hili pikipiki kwa chupa ingine wakiweka lingine. Tena inaonekana kua kuna zenye zimewekelewa chini galani za maziwa.

Watu wanaoonekana hapa wanaonekana kuwa wanamwaga maziwa. Tunawaona wamevaa nguo yenye inafanana, kofia zenye zinafanana. Alafu wameshika mitungi za maziwa wakiwa wanamwaga maziwa kwa kitu. Hapa inaonekana kuwa ni kule mahali pa kuhifadhi maziwa. Vile tunavyoona hizo mitungi ni mingi sana.

Hizi zilizofungwa vizuri. Tunaona kuna nyasi ni kama bado ni mbichi zimefika juu. Kuna nyasi kando kidogo zenye zimekauka. Tena chini tunaona ni kama kunafagiliwa tunaona kuna nyasi zilizoanguka chini, tene kuna kifagio karibu na hii nyasi.

Tumeonyeshwa ndizi refu sana iliyokaa kukomaa, hii ndizi tumeonyeshwa kuwa iko mahali, bado iko kwa miti ya ndizi vile inaonekan kuwa bado iko kwa shamba tunaona matawi ya ndizi, tunaona kwa umbali kidogo kuna mimea ya ndizi mingi, kuna miti iliyowekelewa karibu na ndizi pia.

Hapa nimeshika mahindi, mahindi mchanga sana yenye inakatu imemea. Anajaribu kutuonyesha mahali imeharibika ni kama imeshikwa na ugonjwa fulani. Vile tunavyoona hizi ni matawi ya hii mahindi haionekani kuwa sawa, kuna vi vitu zenye zinaka kuwa zimekula kula.

Tunaonyeshwa ng'ombe , ng'ombe mbili wote wakiwa wamefungwa miguu zao za nyuma. Mmoja wao aliyokaribu sana, ameingizwa vitu za kukamua ng'ombe kwa titi lake, kuna paipu imetoka apo pia imeelekea upande wa nyuma.

Mtu mwenye amesimama katikati ya ile shamba. Ni shamba ya mahindi, mahindi zenye zimefunguliwa. Ameshika mahindi moja yenye ametoa, ametoa hata vitu zake amefungua, ameshikilia juu. Ni kama kwamba kuna kitu yenye inajaribu kuonyesha.

Mahindi yenye imepangwa, imewekwa chini na imegawiwa na ya kwanza kuna upande mwingine na kuna upande mwingine. Tukiwapa tunaona kuna mtu mwenye amekuja karibu tu sana ameshikilia mahindi moja anaonyeshana hiki mahindi. Mahindi yenye inakaa mahindi yenye imeharibika.

Kuna gunia, kuna watu ambao wamesimama, kuna mama ambaye amekaa, Kuna mwingine ameinama. Tunaona tena kando yake kuna mtoto amesimama na kiboko refu sana . Kwa hii gunia kuna kitu imeanikwa na inaonekana kuwa hao watu wenye wamesimama, ama kukaa kando ya hii gunia ndio wanashughulikia hizi vitu enye wameanika.

Hapa tumepewa ndizi . Ndizi hizi zenye zimeiva. Kwa hii ndizi zinakaa kuwa zimeiva vizuri . Kuna ingine refu na kuna zingine zenye zinakaa bado si refu . Tena kwa hizi ndizi tunaona pia...

Hapa tunaona ndizi mingi sana ndizi zenye zinzkaa hasijakoma vizuri hii ni ndizi mpiji sana na tunaona tena kuna mahali akuna ndizi imekatwa katwa tena tunaona hizi ndizi ni za Haina moja.

Hapa kuna huyu mama mwenye anakaa daktari amevalia nguo nyeupe, ameshikilia kitu kama jagi kwa mkono mmoja, tena kuna vitu kama za maziwa ndani yake, ni vitu tu nyeupe. Kwa mkono ingine ameshikilia chupa la dawa, anakaa kuekelea kwa ndani ya hili jagi.